Naona kuna waendesha baiskeli wawili ambao wa nyuma amevaa kiatu cheusi, wa nyuma amevaa kiatu ambacho kimechanganywa rangi ya samawati na nyeupe ambamo wamevaa kofia za kujikinga za nyekundu. Baiskeli yenyewe ina magurudumu meusi, hapo katikati ni nyekundu imechanganywa na nyeupe.

Nakiona kitabu cha ambacho kimeandikwa Junior English 2 New Edition Leah and Richard, alafu kuna mchoro hapo wa mmea ambao ni wa kijani, alafu maua yake ni ya blue .

Naviona vitabu vingi ambavyo watoto wanatumia kusoma. Kuna ya juu imeandikwa Ayubu mashakani, imeandikwa na John Habue ambapo hapo juu imeandikwa pepea na kipepeo.